Kuna mtu ambaye ameketi kwenye machela huku amevaa glovu. Ina maana yeye ni mchezaji wa madondi. Ana msaidizi wake ambaye anamsaidia kupiga mazoezi.

Hii hapa ni jengo yenye orofa tatu, ina mandirisha mapana, ina milango misita ambayo imepakwa rangi nyekundu, ina maana hii ni jengo ya shule.

Hii hapa ni mlango ambayo imetengenezwa kwa mbao. Kuna kibango ambacho kimewekwa kwenye mlango huo. Kimeandikwa hakuna mwanafunzi kupita.

Mitungi ya gesi mitatu imeekwa kwenye varanda baada ya chuma cha dirisha, mtungi mmoja ukiwa wa gesi ya kuzima moto na mitungi miwili mikubwa, mmoja wenye rangi ya chungwa na mtungi mwingine wenye rangi ya kijivu.

Hii hapa ni jengo yenye ghorofa mitatu, mbali na hiyo kuna bango ambayo imeandikwa kwa lugha ya kimombo inayosema kuwa wageni wanafaa kupitia ofisini kwanza.

Kuna tarakilishi mbili juu ya meza, kando yake kuna vijikaratasi ambavyo vimechorwa, kule nyuma kuna vijitabu ambavyo pia viko juu ya meza.

Hii hapa ni tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza. Hutumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu kufanyia kazi yao ya ziada. Pia unaweza kutazama video kutoka kwa tarakilishi.

Hapa ni ndani ya ofisini na kuna meza ambayo kuna vitu zimetapakaa, kwa mfano kuna tarakilishi, kuna vijikalamu ambazo ziko ndani ya mkebe, kuna chupa ya kuwekea maji na pia kuna viti. Kwenye tarakilishi kumeandikwa onyo kali.

Hii hapa ni ubaoni, yenye rangi nyeupe. Ina maana kuwa, hapa ni kwenye darasa. Kuna maandishi ambayo yameandikwa, kwa rangi ya samawati. Ina maana, kuna masomo ambayo inaendelea.

Hii hapa ni darasa, ndani yake imesheheni viti vya kukaa .Kule nyuma kuna tarakilishi ambazo wanafunzi hutumia kufanya uchambuzi na hata kusomea

Hii ni chumba maalumu ambalo limesheheni tarakilishi na viti. Tarakilishi hutumika kufanya uchambuzi na hata wanafunzi hutumia kufanya kazi zao za shule za ziada.

Hizi hapa ni tarakilishi, ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Zimewekwa juu ya meza. Hutumiwa na wanafunzi katika chuo. Mbali na wanafunzi, pia madaktari huzitumia kufanya uchunguzi fulani.

Hapa ni kwenye uga wa spoti. Kuna riadha ambayo inaendelea mbele. Kuna wakimbiaji, mmoja anamsaidia mwenzake kukimbia. Ina maana kuwa hana uwezo wa kuona.

Huu hapa ni uga wa mpira. Kuna mchezo ya kabumbu ambaye inaendelea. Imeshirikisha wachezaji walemavu ambaye ni timu ya Kenya. Wamevalia kaptura ya majani kibichi.

Haya ni makaratasi ambazo zimewekwa kwenye mikoba, zimesheheni rangi tofauti. Kuna manjano, kuna samawati, kuna nyeupe na nyekundu. Hutumiwa na wanafuzi kuchorea vitu vyao.

Hii hapa ni mandhari ya shule haswa ya chekechea. Kuna jengo ambayo kwenye kuta yake imechorwa michoro ya wanyama.